shirika hili ni la serikali linalo inasimamia sekta ya ujenzi. wanaakikisha majengo yote yamefwata sheria za ujenzi wanatoa vibali, wanasajili kandarasi, na kuhakikisha salama imezingatiwa katika kazi za ujenzi

Mwanasiasa huyu anaitwa Rechael Shebesh na alikuwa katika chama cha Jubilee. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ndiye akiyekuwa mwanzilishi wa chama hicho. Hapa mwanasiasa huyu anaonekana kuuza sera kwa wananchi na kujadiliana nao kuhusu matatizo ya yanayowakumba.